Maonyesho ya bidhaa za mavazi na vito vya mapambo katika duka la mitindo. Kwenye kioo cha mbele kuna kipande cha shuka ya buluu na nyeupe. Katikati kuna sanamu ya mrembo aliyefunikwa na kipande cha shuka ya rangi ya kijani kibichi, ambacho kimewekwa broach ya maua ya njano.

Duka la kuuza mavazi na vifaa vya mitindo. Kuna manequinn aliyevalishwa vazi jeupe lenye madoadoa meusi, Miwani ya jua na kofia ya kifahari. Meza ya duara mbele ya manequinn Imepambwa na mikoba mbalimbali ya kike, viatu vya wazi vya wanawake na pochi za kifahari.

Duka la nguo lina sehemu ya mavazi ya watoto yenye nguo zilizopangwa kwenye urembo wa chuma. Kuna fulana na suruali mbalimbali za watoto. Juu kuna bango jekundu linalosema, kid's clothing. Sakafu ni safi na imepakwa vigae vya rangi ya cream .Pembeni kuna mtu anatembea.

Ndani ya gari aina ya SUV, inaonekana ina mpangilia wa viti vya kawaida ambapo kuna viti vya mbele kwa dereva na mpangaji wa pembeni, na viti vinavyofuata nyuma. Gari lina nafasi nzuri la abiria na linaonekana limepangwa vizuri kwa matumizi ya familia au safari za kambi.

Mabasi na magari yaliyopakiwa kwenye eneo la maegesho, Magari ya rangi ya buluu na nyekundu yanaonekana katika picha, na kuna mabango madogo madogo yalio angaziwa kwenye gari moja .Labda yanaonyesha taarifa ya kuuza au maelezo mengine .

Gari dogo la rangi ya machungwa limeegeshwa karibu na maduka na mtaa wa biashara. Mwonekano wake wa kipekee unaonyesha kuwa ni aina ya gari la zamani lililofanyiwa marekebisho. Magurudumu yake yana rimu za rangi sawa na mwili wa gari likiwakumpel na vibao vya mdomo vya rangi nyeusi.

Mwanaume anasafisha gari jekundu lililovunjwa, kwa kutumia mashine ya maji ya shinikizo. Gari halina milango ya nyuma na linaonekana kuwa kwenye hatua za ukarabati au maandalizi ya kurejeshwa katika hali nzuri.

Magari mengi ya aina na rangi tofauti yamepangwa kwa mistari kwenye uwanja mpana wa lami . Huu ni uwanja wa magari ya kuuzwa au eneo la maegesho makubwa. Magari mengi ni ya rangi ya fedha, nyeupe na nyeusi na kuna machache mekundu. Mazingira yanaonyesha shughuli ya kibiashara.

Gari la aina ya van yenye rangi ya fedha. Gari hili linaonekana kuwa limepaki katika eneo la wazi, lenye mandhari ya milima au miinuko ya mawe nyuma yake. Gari limeandikwa nembo ya Leisure deals Tours and Safaris ambayo inaashiria kuwa linaweza kutumika kwa usafiri wa watalii au kwa safari za burudani.

Dashboardi ya gari la Subaru inaonyesha sehemu ya mwelekeo wa dereva ambapo kuna nembo ya Subaru katikati. Pia kuna gear ya kiotomatiki upande wa kushoto na skrini ya kidhibiti cha redio au infotainment katikati. Dashboardi inaonekana kuwa na vipengele vya kudhibiti hali ya hewa na baadhi ya vipengele vingine vya udhibiti wa gari.

Viti vya nyuma vya gari vinaonekana safi na nadhifu . Vimefunikwa kwa ngozi ya rangi ya beige . Kuna mikeka ya plastiki ya rangi ya blue chini na kigumu cha mguu katikati. Mlango wa gari uko wazi kuonyesha mandhari ya ndani vizuri.

Gari lililoonyeshwa ni Subaru Outback lenye rangi ya kijivu na nambari ya usajili 077. Limeegeshwa katika uwanja wa magari wenye lami ya vumbi huku magari mengine yakiwa yameegeshwa nyuma yake. Mandhari inaonyesha majengo ya gorofa na ukuta wa mawe unaozunguka eneo hilo; ikiashiria kuwa ni katika eneo la biashara ya magari au yadi ya kuuza magari yaliyotumika. Gari linaonekana kuwa katika hali nzuri.

Sehemu ya ukumbi wa maonyesho wa magari ya chapa ya nissan. Kuna meza ya mapokezi ambapo watu wawili wamesimama na nyuma yao kuna magari manne yamepangwa kwa mpangilio mzuri. Sehemu hii ina taa nzuri na sakafu ya tile na inaonekana kuwa ni mazingira rasmi ya biashara.

Gari dogo la rangi nyeupe liko katikati ya barabara ya mtaa yenye matope kidogo na miti upande wa kulia. Gari hili ni aina ya suzuki lenya nambari za usajili 990J. Hali ya hewa inaonekana nzuri kwa kuwa anga ni ya buluu na kuna mawingu machache. Gari linaonekana safi na lina muonekano wa kisasa.

Gari aina ya suv lenye rangi nyeusi na Lililopo ndani ya maonyesho ya Magari. Gari linaonekana kuwa na muundo wa kisasa lenye taa za mbele za led na krini kulala mbele. Sehemu ya maonyesho ina taa za kisasa angani na sakafu ya tilesi nyeupe ikitoa mwonekano wa usafi na upora.

Toyota Mark X 250 G,rangi yake ni fedha. Inaonekana ipo katika eneo la mtaa au soko la magari. Gari lina namba za usajili kupimia 949 ambayo ni namba ya usajili ya Tanzania.

Maua ya heshima yamepandwa kwenye kaburi lililoko katikati ya mchi chini ya miavuli ya plastiki ya rangi ya zambarau na bluu. Mandhari ya usiku inaonyesha eneo la kumbukumbu lenye uzio wa mbao uliopakwa mchoro ya rangi. Taa za jiji huangaza mazingira haya ya utulivu na heshima.

Watu wananunua mboga kwenye soko la wazi. Meza zimepangwa mboga mboga kama sukuma wiki na spinachi. Kuna wauzaji na wanunuzi na soko limefunikwa kwa turbai kulinda dhidi ya mvua. Mazingira yanaonyesha maisha ya kawaida ya soko la mtaani.

Kibanda cha biashara kimejaa mapambo ya mikono, shingoni na miguu yaliyotengenezwa kwa shanga za rangi mbalimbali. Vikiku, visharafa na mikufu ya asili. Kuna pia mapambo ya ngozi nidani ya shaba na vikapu vya asili. Bidhaa zimepangwa kwa uzuri na mvuto sokoni.

Kibanda cha soko la kienyeji kimejaa mikoba ya asili ya kikapu na ngozi iliyoninginizwa ukutani. Mikoba hiyo ina rangi na miundo tofauti ya kuvutia. Kuna vikapu vya plastiki na vya majani chini. Watu wachache wanaonekana wakitembea au kusimama karibu na vibanda.

Soko la bidhaa za viungo na madini ya chai kuna ndoo nyingi zikiwa zimejaa viungo mbali mbali venye rangi tafauti kama manjano nyekundu na kahawia watu kataa wamesimama nyuma ya meza wakifanya biashara au kuchunguza bidhaa.

Mazao ya mbuga mbuga kwenye soko. Kuna nyanya, pilipili hoho za kijani, karoti na tango, zikiandaliwa kwa ajili ya kuuza. Watu wengi wanatembelea soko hili kununua mboga mboga hizi. Sokoni kuna shughuli nyingi za biashara ya vyakula vya kila siku.

Soko la mikono au vifaa vya mitindo ya mikono yenye rangi nyingi na za kuvutia . Mikono hii imefunikwa kwa kitambaa chenye rangi na michoro ya kitamaduni . Inaonekana kama vitenge au vitambaa vya Afrika . Watu wawili wako pembeni ya meza kubwa iliyojazwa na mikono mingi.

Mimea mingi ya ndizi. Ndizi hizo zinaonekana kuwa katika soko au mahali pa kuuza mboga mboga ambapo watu wengi wanahudhuria. Ndizi zilizo mbele ni za rangi ya kijani na zile nyuma ni za rangi ya njano. Inashiria kuwa ndizi zimeiva kwa kiwango tofauti. Hali hiyo ni kawaida kwa ndizi kuiva hatua kwa hatua kabla ya kuiva au kutumika.

Barabara yenye msongamano wa magari aina mbalimbali kama mabasi, malori na magari madogo, huku watu wakivuka upande mmoja kuenda mwingine. Majengo marefu yanaonekana upande wa pili wa barabara na miti mirefu imepangwa kando ya uzio mrefu wa saruji.

Duka dogo la viatu lenye viatu vingi vya michezo vinavyouzwa. Viatu vimewekwa kwa njia ya kuvutwa kwa kamba au mnyororo na vingine vimewekwa kwenye containers au mabenchi ya mbao. Duka hili linaonekana kuwa katika eneneo la jiji labda sokoni au mtaani.

Wauzaji wa maua wakiwa wamepanga maua mbali mbali ya rangi tofauti kando ya barabara wateja wakichagua. Viti vya plastiki na vifaa vingine vya kawaida vimewekwa karibu. Gari jeupe limeegeshwa nyuma huku watu wakiwa wamevalia mavazi ya baridi ishara ya hali ya hewa ya baridi.

Soko la matunda ambapo wauzaji wameweka matunda mbalimbali kama maembe, machungwa, mananasi, mapapai na maplo kwa mpangilio mzuri. Kuna mtu aliyekaa akitazama kwa fikira, huenda anasubiri mteja au kufikiria jambo.

Duka la vishanga na vito vya mikono lenye aina mbalimbali za bidhaa zenye rangi nyingi na tofauti. Vito hivyo, vimewekwa kwa mpangilio mzuri, kwenye mabango ya mbao, mbele ya duka, na kuungana na vito vingine, vilivyoshonwa au kutengenezwa kwa mikono vinavyoambatana ukuta wa duka.

Kuna kompyuta kubwa katikati enye neno Eleani kwenye screen yake, watu watano wamesimama au wamekaa wakitumia vifaa vya kijitali kama kompyuta za mkononi na simu ,pande zote za kompyuta kuna michoro ya hisabati na takwimu kama grafu, jedwali na alama za hesabu.

Daraja la lami lenye gazi za matofali upande wa mkono wa kushoto. Lililopita juu ya mto wenye maji ya rangi ya machungwa. Kando ya daraja kuna magari na ukuta mkubwa wa daraja ukionekana nyuma. Kuna grafiti kwenye kuta za daraja na majani ya kijani karibu na mto.

Chumba cha kuhifadhia mavazi kilichobuniwa kwa kisasa kina rafu na sehemu nyingi za kuhifadhi vitu pande zote mbili zikiwa na taa nyembamba za LED zilizopachikwa kwenye nyufa za mbao kwa mwangaza wa kuvutia.

Nyumba nzuri yenye paa la matofali ya rangi nyekundu. Nyumba ina kuta za matofali na sehemu zake zimechorwa kwa rangi nyeupe. Kuna dirisha kubwa lenye fremu ya rangi ya buluu na pazia za rangi nyeupe. Sehemu ya mbele ya nyumba ina bustani ya majani mabichi na miti midogo pamoja na mti mkubwa katikati ya bustani.

Duka la matunda na mboga liko wazi likiwa na mazao safi kama viazi matunda mabichi, nyanya, ndizi, karoti na matunda mengine. Mazao yamepangwa vizuri kwenye meza ya mbao. Mazingira ni ya kawaida ya soko la wazi huku wateja wakiwa wanapita.

Mradi wa ujenzi wa nyumba za ghorofa au jumba la makazi lenye ghorofa nyingi. Kuna majengo mawili ambao tayari yamekamilika au karibu kukamilika na katikati kuna sehemu ya ujenzi ambao bado inaendelea. Inaonekana kuna zaidi na nguzo za chuma zikiwekwa ili kuimarisha muundo wa ghorofa.

Jengo hili la kisasa lina ghorofa nyingi zenye rangi nyeupe na mabanda ya kioo ya rangi ya buluu. Lina muundo wa kisasa na umewekwa kwenye mazingira yenye miti yenye majani mabichi na mekundu. Bali na muundo wake wa kuvutia, jengo lina madirisha mengi na balkonia zinazojitokeza kila sakafu.

Bango la matangazo ya upangishaji kutoka Tryvay Smat Agencies inaorodhesha aina mbalimbali za makazi vyumba vitatu, viwili, kimoja bedsitter vyumba vya kawaida, maduka maisonette na bungalow zilizo kwenye ploti binafsi. Nambari ya mawasiliano imeonyeshwa wazi kwa wateja watakao.

Jengo hili linaangaziwa kwa rangi ya zambarau na limefungwa na lango lenye uzio wa mbao ni nyuzi za kamba. Limewekwa bango kubwa linaloonyesha kuwa vyumba vya kulala vinapatikana kwa kodi.

Eneo kubwa la mashamba au kiwanja kinachotazamia kuedelezwa. Kuna nyumba chache zilizoedelea kujengwa kwenye sehemu ya juu ya picha zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri. Sehemu kubwa ya ardhi inaonekana kuwa wazi na yenye vichaka vidogo pamoja na nyasi kavu.

Nyumba za kisasa zilizojengwa kwa mtindo wa milia mfululizo zikiwa na rangi ya rangi ya njano na nyeupe kwa nje na paa la rangi ya zambarau kahawia. Nyumba hizi zina fence za chuma mbele ya mlango na ngazi ndogo za kuingia.

Ndani ya duka kubwa la rejareja au soko la kisasa kuna sehemu maalum zilizowekwa alama kubwa za mwangaza zenye maandishi Meat Market na Fish Market zikionyesha maeneo ya kuuza nyama na samaki bidhaa kama mikate, viazi, vitunguu na bidhaa nyingine za mboga na matunda zimepangwa vizuri kwenye racks .

Sehemu ya ndani ya supermarket au duka kkubwa kuna watu wakiwa wanasubiri au kununua bidhaa na rafu zenye bidhaa zimepangwa upande wa kushoto na kulia .Alama za bei kubwa za rangi ya manjano na nyekundu zipo juu zinazoashiria upunguzo au bei maalumu za bidhaa.

Duka la sanaa na bidhaa za mikono. Kuna bidhaa mbalimbali kama mikoba, sanamu ndogo za mbao, vipande vya urembo vinyago na bidhaa nyingine za mikono zilizopangwa vizuri kwenye rafu. Duka linaonekana kuwa ndani ya jengo lenye sakafu ya tile na taa za mwanga wa kisasa.

Sehemu ya duka kubwa la rejareja hasa eneo la nyama. Kuna mabango ya matangazo ya promo, yanayoonyesha bei zilizopunguzwa kwa bidhaa mbalimbali. Mfano nyama ya beef moja kilogramu imepunguzwa kutoka mia tatu na tisini hadi mia mbili na hamsini shilingi.

Sehemu ya ndani ya duka la rejareja. Rafti zimepangwa vizuri kwa mistari zikiwa na bidhaa nyingi kama vinywaji vya matunda cherel, pipi, chipsi za paketi na vyakula vingine vya matumizi ya kila siku. Taa za kisasa zinatoa mwanga mzuri na ndari na muundo wa gridi unaovutia.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa lenye rafu nyingi zenye bidhaa mbali mbali .Kuna mikoba ya maji ,soda juici, mkate ,vitafuno na kama vilivyo onyeshwa kwa rafu ya tatu. Watu wawili wanaonekana wakitazama bidhaa na mmoja amevaa shati jeupe na kofia mwingine amevaa sare ya kijani .

Rafu zimejaa vinyago na vifaa vya kuchezea watoto wa rika mbalimbali. Bidhaa zimetandazwa kwa mpangilio mzuri huku mabango ya bei na ofa yaking’inia juu. Mandhari ni safi na yenye mwanga mwingi unaovutia wanunuzi.

Duka la Carrefour lina mwonekano safi na wa kuvutia lenye rafu zilizopangwa vizuri kwa bidhaa mbalimbali. Sehemu ya express counter lina alama nyekundu kwa wateja walio na bidhaa chache. Mandhari ya kisasa huonyesha huduma ya haraka na ununuzi wa kirahisi.

Ndani ya duka la vyakula, inayoonyesha safu ya vivyaji vya soda vya rangi tofauti zikiwemo machungwa, zambarau na rangi ya giza. Safu ya kushoto inaoneka kuwa na bidhaa za maziwa na vitu vingine vya baridi vilivyo kwenye jokofu la kuonyesha bidhaa. Sehemu hii ina mwanga mzuri na sakafu yake ni ya tilesi za rangi ya kijivu.